Vijana na watoto wa rika tofauti tofauti wako ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri meza na viti vya mbao ambapo nyuma madarasa hilo kuna rough iliyopangwa vitabu, huku mwalimu aliyevalia kanzu nyeusi amesimama mbele yao akiwafundisha.

Ndani ya darasa maalum lenye miundombinu ya kisasa kama vile taa zinazoangaza vizuri wanafunzi na wa kiume wa kike na watu wazima wameketi ndani ya darasa hilo wakijadiliana kwa ufasaha mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa watu wa rika tofautitofauti wamevalia barakoa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anaowafundisha, aliyesimama mbele ya darasa hilo tayari kwa kuwapa elimu.

Wanawake watatu wameinama katika chumba kidogo cha kushonea nguo, wote wakiwa wanajifunza namna mbalimbali za kukata mitindo tofauti tofauti ya nguo pamoja na namna ya kuchukua vipimo.

Ndani ya darasa kubwa lililopangwa vizuri meza zenye rangi nyeusi wanafunzi wa makamo tofautitofauti wapo darasani humo wakimsikiliza makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Vijana na wanafunzi wa elimu ya ufundi wapo ndani ya darasa wakiwa wameweka vifaa mbalimbali juu ya meza wanavyojifunzia katika kutengeneza nishati mbalimbali ya umeme.

Watu wa rika tofautitofauti wa jamii ya kiislamu, wameketi katika meza kwa muundo wa mzunguko, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali, ikiwemo kusoma na kuandika.

Watu watatu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wameketi katika darasa wakiwa wanajisomea kwa ufasaha kupitia kompyuta mpakato walioiweka mezani.

Wanawake watatu waliovalia matisheti yanayofanana yenye maandishi yanaayosomeka "Afrika" wapo ndani ya darasa, wakijadiliana kwa furaha namana tofautitofauti, huku wakiwa wanasoma katika vitabu na madaftari.

Katika darasa lenye muonekano wa kuvutia na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga, wanafunzi wa rika tofautitofauti wamo darasani humo, wakiwa wanajisomea kwa utulivu na ukimya.

Ndani ya darasa vijana na kwa watoto wa rika tofautitofauti, wameketi darasani humo kwenye meza na viti vya mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa ufasaha.

Ndani ya darasa, watu wazima wa rika tofauti tofauti kutoka jamii mbalimbali wameketi, wengine wakiwa wameweka kompyuta mpakato mezani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayemfundisha.

Watu wa makamo tofautitofauti wanawake kwa wanaume wako ndani ya darasa, huku juu ya meza wakiwa wameweka kompyuta mpakato pamoja na madaftari na vitabu wanavyovitumia wakati wa kuajdiliana.

Wanawake wa makamo wako ndani ya darasa wamekaa kwenye viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana maarifa tofauti, ndani ya darasa hilo kuna ubao mkubwa mweusi.

Wanawake watatu waliovaa tisheti zinazofanana zenye maandishi yanayosomeka Afrika, wamekaa wakitumia kalamu pamoja na penseli kujisomea na kuandika mambo mbalimbali kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa pamoja na kompyuta zilizopangwa vizuri kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wanatumia kompyuta hizo katika kujisomea.

Wanaume kwa wanawake wanakaa tofautitofauti wako ndani ya chumba kikubwa chenye watu waliokaa katka makundi mbalimbali, wakiwa wanajadili vitu tofautitofauti, nakuweka karatasi juu ya meza inayoonesha namna ya kusoma.

Kundi la watu wa rika tofautitofauti wapo ndani ya darasa wakiwa wanajadiliana huku wameweka kompyuta mpakato, juu ya meza wanayoitumia kuisomea na kujadiliana mambo tofautitofauti.

Wanaume na vijana wa makamo. Wapo ndani ya darasa lililojengwa vizuri, lenye madirisha makubwa yanayoingiza hewa na mwangaza wa kutosha. Huku wengine wamefungua kompyuta mpakato mezani, wakisoma na kusikiliza kwa umakini.

Watu watatu wa rika tofauti wanawake kwa wanaume, wamekaa katika chumba cha darasa, huku mezani wakiwa wameweka kompyuta mpakato wanaitumia kujadili masomo yao mbalimbali.

Ndani ya darasa watu wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi wakiwa wamefungua madaftari yao, na wengine wamefungua vitabu, tayari kwa ajili ya kupokea maarifa.

Ndani ya darasa maalumu, vijana kwa wazee wa rika tofautitofauti wako darasani humo wakijisomea, na wengine wamefungua kompyuta mpakato wanatumia kwa ajili ya kusoma.

Mwanamke aliyejitanda ushungi wa rangi ya machungwa. Ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka "cheti cha kumaliza". Ikiwa ni alama inayothibitisha amehitimu mafunzo fulani.

Kundi la vijana wameketi katika darasa maalumu, katika hali ya mzunguko wakiwa wanajadili vitabu alivyoweka mezani tayari kwa ajili ya kuongezeana maarifa na kuchangia hoja mbalimbali katika masomo yao.

Katika sehumu ya kulia chakula ya chuoni, wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa wakiwa wanajisomea, wengine wanatumia wanatumia madaftari na wengine wanatumia kompyuta mpakato.

Ndani ya chumba maalumu cha darasa, kikundi cha watu kimekaa kwenye meza kwa muundo wa mzunguko, huku mezani kukiwa na makaratasi na madaftari ya aina mbalimbali; wanayotumia kwa ajili ya kusoma na kujadiliana.

Katika ukumbi mkubwa wanafunzi wa rika tofauti na jinsia za kike na za kiume wameketi kwenye meza tofauti tofauti katika makundi wakijadili na kusoma pamoja kazi zao za chuo.

Wanafunzi watatu wako ndani ya darasa maalum Lililowekwa kompyuta juu ya meza, wanafunzi hao wamekaa kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujisomea na kufanya shughuli zao mbalimbali.

Vijana wawili wameketi darasani katika darasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha wamefungua vitabu vyao pamoja na kompyuta mpakato, wameweka mezani wakiwa wanajadiliana kwa utaratibu na wasikivu.

Ndani ya darasa kubwa makundi ya watu wazima wenye rika tofautitofauti, wameketi wakiendelea kusoma wakijadili huku wanaandika kwenye makaratasi makubwa yalioandikwa na wino mnene.

Vijana kwa wazee wameketi ndani ya darasa maalumu kila mmoja ameinamia chini kwenye karatasi yake. Wakiendelea kujaza mtihani huo kwa umakini na mbele kuna ubao wa rangi nyeupe na ulioandikwa na kalamu ya rangi ya bluu.

Kundi la watu wengi waliovalia matisheti ya rangi ya bluu, wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki chini ya kivuli cha mti, huku mwalimu wao akiwa yuko mbele na ubao wa makaratasi anayeandika na kuwafundisha kwa ajili ya kuwaongezea maarifa.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa jinsia ya (kike na ya kiume) wapo ndani ya darasa wameketi kwa utulivu, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha.

Watoto wa jinsia ya kike wamesimama katikati ya darasa wakiwa wanaonesha kwa furaha vitabu vilivyochorwa ramani tofauti tofauti zinazowasaidia kuweza kusoma ramani.

Mwanamama aliyebeba mtoto mgongoni kwa kitenge, yuko mbele ya darasa, akiwa anawaelekeza na kuwaonyesha wenzake namna alivyofahamu kuandika na kujiongezea maarifa binafsi.

Wanaume watatu wako ndani ya darasa wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajadili na kuchangia mada mbalimbali, huku mezani wakiwa wameweka madaftari pamoja na vitabu ,na nyuma ya darasa hilo kuna bango kubwa lenye maandishi meusi.

Ndani ya darasa kubwa, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wamekaa kwenye viti nyekundu vilivyopangiliwa vizuri, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele kabisa anatoa elimu kwa ufasaha kwenye umati huu mkubwa wa watu.

Kundi kubwa la vijana wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa, lililojengwa vizuri na kuwekea taa zinazotoa mwangaza wa kutosha, wanafunzi wako darasani wakimsikiliza kwa makini, mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa ufasaha.

Katika darasa lenye miundombinu ya kisasa na taa zinazoangaza vizuri, wanafunzi wa rika tofautitofauti wako darasani humo wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyevalia shati lenye rangi ya bluu.

Mwanamke aliyekaa katika darasa, amefungua vitabu pamoja na madaftari yake, ameshikilia penseli mkononi, akiwa anajifunza kusoma na kuandika.

Wanawake wawili wa makamo, wapo ndani ya maktaba ya vitabu yenye rafu ya mbao iliyopangwa vitabu; wanawake hawa wanajadili kwa kutumia vitabu tofautitofauti kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Mwanamke wa jinsia ya kike amesimama ubaoni, akiwa amembeba mtoto wake mgongoni katika ubao wenye rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi myeupe, akiwaelekeza na kuwaonesha wanafunzi wake kwa weledi.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi ndani ya darasa maalumu lililowekewa kompyuta kwa kila mmoja wao, huku mwalimu wao aliyevalia sare ya rangi nyeupe na nyeusi anapita katikati yao kwa ajili ya kuwaelekeza.

Kikundi maalumu cha wanafunzi kimeketi ndani ya darasa katika hali ya mzunguko, wakiwa wanajadili huku wamefungua vitabu vyao na kuviweka katikati tayari kwa ajili ya kuchangia mada mbalimbali.

Mwanaume mwenye rika lililoenda yupo ndani ya darasa, amekalia meza na dawati za mbao, akiandika kwenye daftari kwa kutumia penseli, akijifunza namna ya kuandika na kusoma kwa ufasaha.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wa jinsia ya kike na ya kiume, wako ndani ya darasa wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri na wengine wakiwa wamefungulia kompyuta zao mpakato wameweka mezani, tayari kwa kujisomea.

Ndani yadarasa kubwa lilijengwa kwamiundombinu ya kisasa kundi la watu wamekaa darasani humo katika hali ya mzunguko wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali hasahasa kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa maalum watu wa jamii mbalimbali wameketi darasa hili humo kwa utulivu, wakiwa wanajisomea huko wengine wakiwa wanafikiria kwa umakini kabla ya kuandika chochote kwenye madaftari yao.

Vijana wa rika tofauti tofauti wapo katika eneo la nje, wakiwa wamepangilia viti vyao, wamekaa na wakijadiliana kwa pamoja na wengine wanaandika mambo wanayojadili kwenye daftari maalumu.

Ndani ya chumba maalumu kilichowekwa kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wanatumia kompyuta hizo kujisomea, huku mwalimu akipita kuwasimamia.

Ndani ya darasa vijana wa rika tofautitofauti, wamekaa pamoja na mwalimu wao aliyevalia kitenge, akiwa anawaelekeza mambo mbalimbali na kuwafundisha maarifa ya kuishi katika jamii.

Ndani ya ofisi maalumu wanafunzi waliovalia barakoa na kuzishusha kidevuni, wamekaa katika ofisi hii huku ukutani kukiwa na mabango tofautitofauti yanayoonyesha masomo wanaosoma, wamekaa kwa utulivu wakiendelea kujisomea.

Vijana wanne watanashati, wamesimama chini ya kivuli maalumu, huku mezani wakiwa wamejaza vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mkapato, wakiwa katika jitihada za kujifunza kutengeneza nishati ya umeme.

Kikundi maalumu cha watu wako darasani wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri, wanatumia herufi maalumu pamoja na makaratasi maalumu kwa ajili ya kujifunza kusoma alama tofautitofauti.

Wazee wa rika tofauti tofauti wako ndani ya darasa kubwa wakiwa wamesimama kwa mduara na wanamsikiliza mzee aliyesimama katikati anaye wafundisha namna mbalimbali za kupasha mwili kwa mazoezi.

Ndani ya darasa kubwa, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wamekaa kwenye madawati ya mbao, wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika kutoka kwa mwalimu wao wa kiume, aliyesimama katikati ya darasa.

Mwanaume amekaa katika dawati na meza ya mbao akiwa anaandika kwa utulivu, kwakutumia daftari pamoja na penseli, akionesha nidhahiri anania ya kujifunza kusoma na kuandika.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wako darasani wakiwa wamevalia tisheti za rangi nyeupe zinazofanana, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopata kutoka kwa mwalimu aliyeko mbele yao.

Vijana wa umri mbalimbali wamesimama pamoja na mwalimu wao, anayewafundisha mambo mbalimbali katika darasa kubwa lenye madirisha makubwa na taa zinzoangaza mwanga wa kutosha.

Ndani ya darasa vijana na wazee wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo, wakiwa wametulia kwa utulivu wanaandika kwenye mitihani. Mitihani hii inapima uwezo wao na maarifa waliyopata pindi walipokuwa chuo.

Katika chumba maalumu wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wamekaa kwenye chumba hicho; wakiwa wanajadili kazi zao za chuo na wengine wanatumia kompyuta mpakato kufanya kazi hizo.

Vijana na wazee wakike na kiume wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa kubwa lililojengewa kwa miundombinu ya kisasa. Wamekaa tayari kwa ajili ya kujisomea na wanasikiliza kwa makini mazungumzo yanayoendelea.

Vijana wakike na wakiume wamekaa katika eneo la nje la nyumba wakiwa wamepanga viti vyao vizuri huku wengine wameshika madaftari wakionyesha ni hali ya kujisomea na kujadiliana kabla ya kwenda kusoma chuoni.

Wanawake wa jamii za kimasai wamekaa ndani ya darasa, wakiwa wanahamisha hali ya kujifunza na kutaka kujua kusoma lugha ya kiswahili, wameshikilia silabi zilizoandikwa a, e, i, o, u.

Mwana mama mtu mzima, amevalia joho la rangi nyeusi na tisheti ya bluu. Anapokea cheti kutoka kwa mkufunzi wake, aliyevalia joho kubwa la rangi ya bluu.

Wanafunzi wa rika tofauti vijana, wapo ubaoni katika ubao wenye rangi nyeupe, mwingine akifanya mahesabu kwenye karatasi na mwingine akiandika ubaoni wote wanatumia kalamu zenye wino mnene.

Wanaume wawili wamekweka kitabu aina ya biblia juu ya meza, huku pembeni wamefungua madaftari yao. Wakiwa wanajadiliana na kufundishana ili kuongezeana maarifa kwenye dini.

Vijana wa rika tofauti tofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanachukua mafunzo maalumu, kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa na kujifunza mambo mbalimbali.

Vijana wawili, wapo ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayoingiza hewa na mwangaza wa kutosha, vijana hao wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na kitabu walichokiweka mezani.

Kundi la vijana na watu wazima wako ndani ya darasa wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao, ni dhahiri wanasikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao aliyewafundisha kwa ufasaha. Hali hii inaonyesha umuhimu wa elimu hata kwa rika la watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa, wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti wako darasani humo wakiendelea kuandika katika makaratasi yenye rangi nyeupe kwa utulivu; ikiashiria ni chumba cha mtihani.

Katika darasa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi darasani humu wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayowafundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe.

Katika darasa maalumu lililowekwa kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wako darasani humo, wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta hizo na kujiongezea maarifa.

Katika chumba kikubwa, watu wa jamii ya Kiislamu wamekaa wakiwa wanajifunza kusoma masuala ya dini, kwa kutumia karatasi kubwa nyeupe wanazoziandika na kalamu nene za bluu.

Mwanamke amesimama ndani ya maktaba kubwa ya vitabu yenye rafu ya rangi ya mbao iliyopangwa vitabu vingi, mwanamke huyu anachagua vitabu kwa ajili ya kwenda kujisomea na kuongeza maarifa.

Wanawake wamekaa katika darasa maalumu wakiwa wamevalia tisheti zinazofanana yenye maandishi yanayosomeka "afya" wanajifunza mbinu mbalimbali za kuongeza maarifa yao na kuwapa uelewa katika jamii.

Wanawake wawili wa makamu wameketi ndani ya darasa maalumu lililojengwa vizuri na lina madirisha makubwa yanayoingiza upepo. Wako wanajisomea huku nyuma ya darasa hilo likiwa limebandikwa ramani maalumu.

Ndani ya darasa lenye watu wa jamii tofautitofauti wa kike na wa kiume, wamekaa wakisikiliza kwa makini elimu wanayopewa; wengine wamenyoosha mikono.

Wanawake wajamii ya kimasai wapo katika darasa wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeupe wakiwa tayari kujifunza kusoma na kuandika lugha ya kiswahili wameshikili mabango yaliyo andikkwa irabu.

Manamama mwenye jinsia ya kike yupo shambani na kundi la wana mama waliosimama shambani apo tayari kwa ajili ya kupokea mafunzo tofauti tofauti yatayowezesha kufanya kilimo bora kwenye mazao yanayostahili.

Watu wazima wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa, wameketi kwenye madawati ya mbao, wakiwa katika hali ya kusoma na kujifunza mambo mbalimbali, kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Watu wa rika tofauti, vijana wamesimama mbele ya darasa, wakiwa wanaonyesha vyeti vyao vya taaluma walivyovipokea baada ya kuhitimu mafunzo shuleni hapo.

Ndani ya darasa, watu wazima wa rika tofautitofauti vijana kwa wazee wameketi kwa utulivu katika darasa hilo huku baadhi yao wakiwa wamefungua kompyuta mpakato na wanazitumia katika kusoma na kuafanya shughuli zao mbalimbali.

Katika ukumbi wenye taa zinazoangaza vizuri pamoja na vifaa vya kisasa, watu wa rika tofautitofauti wamekaa, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali, huku viongozi wa kutoa elimu wakiwa wamekaa meza kuu ya mbele.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti, wanaume kwa wanawake wameketi wakimsikiliza kwa makini mafunzo wanayopata kutoka kwa kiongozi wao aliyepo mbele ya darasa hilo.

Vijana wawili wa kiume wamesimama mbele ya ubao, mmoja anaandika kwenye kitabu na mwingine anaandika ubaoni, kukiwa ni namna moja wapo ya kufikisha ujumbe wa maarifa kwa wanafunzi wenzao.

Ndani ya darasa lililopangwa vizuri, kompyuta kwenye kila meza walipokaa wanafunzi wanaotumia kusoma na kujiongezea maarifa, mwalimu aliyevalia nguo za rangi nyeusi anapita katikati yao kuwaelekeza.

Ndani ya darasa makundi mbalimbali ya watu wamekaa kwa mzunguko, wakiwa wanasoma na kuandika katika makaratasi makubwa ilibwaweze kujiongezea maarifa.

Wanawake wawili wa makamo wamekaa kwenye chumba cha utulivu chenye rafu za vitabu vilivyopangiliwa vizuri, wanajadiliana kwa furaha vitabu mbalimbali walivyochukua maktaba hapo kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa.

Mwanamke wa makamu ameketi darasani kwenye meza na kiti cha mbao huku ameinama akitumia penseli na daktari akijifunza namna ya kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi mbalimbali wa makamo tofautitofauti wapo ndani ya chumba hiki, wakitumia kompyuta hizo kwa ufasaha katika namna mojawapo ya kujifunza na kujisomea.

Katika ukumbi wa sebule watu wa jamii tofauti wa rika la wakubwa na wadogo wameketi kwenye viti vya bluu, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali na wengine wanaandika kwenye makaratasi.

Wanawake waliobebelea watoto wadogo wako ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayewapa afya ya uzazi na watoto.

Ndani ya darasa lenye taa za mwangaza wa kutosha, wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wamo darasani humo huku wamefungua kompyuta mpakato wakiendelea kujadili na kujisomea kwa makini.

Ndani ya darasa wanafunzi maalumu wameketi wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mezani hapo, wanatumia kompyuta hizo kujisomea na kujiongezea maarifa tofautitofauti wanayoenda kufanya kwenye maisha yao.

Mwanaume wa makamo yuko ndan ya darasa lenye utulivu, akiwa ameinama kwenye meza ya mbao na anatumia penseli na daftari kujifunza kuandika na kusoma.

Katika darasa wazee na vijana wa makamo wamesimama kwenye meza, wakiwa wanajadili na kuandika kwenye karatasi kubwa nyeupe mada tofauti tofauti walizofanikiwa kuzifanya.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofautitofauti, wanatumia kompyuta za kisasa, wakiwa wanajisomea na kujifunza mambo mbalimbali hasa kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa kwenye viti vya rangi ya machungwa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa ufasaha.

Watoto wa kike, waliojifunika mashuka ya kimasai na wengine wamevaa masweta, wamesimama wakionesha mbele ramani za nchi na dunia, wakionesha namna ya kusoma ramani hizo kwa kujifunza.

Ndani ya darasa kubwa na la kisasa wanafunzi wakiume wameketi pamoja na mwalimu wao mzee anaye waelekeza kwa umakini, darasani humo kuna rafu ya vitabu pamoja na ubao wa rangi nyeupe.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike, amekaa kwenye darasa tupu lililowekwa viti vyene rangi nyeupe, pamoja na meza katikati ya mbao. Amefungua vitabu vyake anaendelea kujisomea kwa ufasaha ili kuongeza maarifa.

Kundi la wanawake, limekutana ndani ya darasa , darasa lenye ubao wenye rangi nyeusi na kuandikwa na machaki meupe, wanawake hawa wanajadili mambo mbalimbali ,ikiwemo kuongeza maarifa na utashi kwenye mambo mbalimbali tofautitofauti.

Vijana na watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume, wako ndani ya darasa maalumu, wakiwa wanaendelea kusoma kwa kujadiliana, huku wakitumia vitabu pamoja na kompyuta mpakato walivyoweka juu ya meza.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye madawati ambao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anayewafundisha namna mbalimbali za kusoma na kupata maarifa.

Ndani ya darasa watu wazima wa jinsia za kike na kiume wapo darasani wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu wa kiume aliyevalia suti anayewafundisha.

Kijana wa kiume aliyehitimu masomo yake, anapiga picha kwa furaha. Akiwa anapokea cheti cha taaluma kutoka kwa mwalimu wake aliyevalia suti yenye rangi nyeusi.

Mwanamke aliejitanda khanga kichwani pamoja na mabegani, ameketi kwenye dawati la mbao akiwa amefungua kitabu kinacho muezesha kusoma kwa lugha ya maandishi pamoja na ya picha.

Watu watatu wa rika tofautitofauti; wanawake kwa mwanaume, wameketi ndani ya darasa huku wamefungua kompyuta mpakato, wakiwa wanaendelea kusoma na kujadili mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa maalumu wanafunzi wameketi kwenye viti vyenye rangi nyeusi wengine wakionyesha hali ya kujadiliana na wengine wamekaa peke yao, huku mbele ya darasa kukiwa na ubao maalumu wenye rangi nyeupe wanaotumia kusomea.

Katika darasa kubwa lililojengwa kwa miundombinu ya kisasa, watu wazima wa rika tofauti wameketi darasani humo, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato walizoziweka mezani.

Katika uwanja mkubwa wenye miti mingi iliyo tengeneza vivuli wanakijiji wamekaa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe wote wakiwa wanasikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama katikati yao kuwafundisha na kuwaongezea maarifa.

Wanawake watatu wamekaa katika cherehani za kushonea nguo ndani ya duka kubwa, huku wanafunzi wengine wakiwa wamekaa pembeni na kujifunza namna mbalimbali za kushona nguo hizo ikiwemo kuzikata na kuzipima.

Bwana shamba wa kike amesimama katikati ya shamba akiwa anawaelekeza kwa makini wanafunzi waliyoko shambani hapo, namna mbalimbali za kupata mazao bora shambani na kuongeza wingi wa mazao.

Katika darasa dogo, wanafunzi wa rika tofautitofauti (wa kike na wa kiume), wamekaa wakijadiliana kwa pamoja na kusoma masomo tofauti, huku mmoja wao akiwa anaandika kwenye karatasi kubwa nyeupe.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo, haswa haswa wa kike, wakiwa wanajifunza namna mbalimbali za kutumia vifaa vya saluni, watakazoenda kutumia maarifa haya kwa ajili ya kujiajiri.

Katika uwanja mkubwa vijana na wazee wa rika tofautitofauti, wamekaa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Huku mwalimu aliyekuja kuwapa maarifa amesimama katikati yao akiwaelekeza vitu kwa ufasaha.

Katika chumba maalumu chenye kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi wamekaa kwenye kompyuta hizo wakiwa wanazitumia kwa ufasaha, huku mwalimu aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe na nyeusi anapita kwa kila mmoja wao kuwakagua.

Wanakijiji wa makamo wa kike na wa kiume wamekusanyika pamoja chini ya mkeka wakiwa wanasoma kupitia karatasi iliyobandikwa ukutani hapo.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa kubwa lililopangwa viti na meza ya mbao, wanaendelea kwa utulivu kufanya kazi zao za darasani kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Makundi maalumu ya wanafunzi wapo ndani ya darasa wakiwa wanaendelea kujisomea kwa kutumia karatasi kubwa , wanachora alama maalumu kwa ajili ya kujiongezea maarifa na kujinasua na suala la kutojua kusoma.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika madawati ya mbao, wakiwa wamefungua madaftari yao na dhahiri wanaendelea kusoma na kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao na kumsikiliza kwa makini.

Kundi la watu wazima wako ndani ya darasa maalumu wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe na bluu huku wote wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao anayewafundisha kwa ufasaha.

Mbele ya darasa watu wazima wa rika tofauti tofauti wamekaa kwenye meza kwa muundo wa mzunguko, huku mwalimu wao wa kiume akiwa amesimama katikati yao anawaelekeza kwa umakini masomo mbalimbali ya darasani.

Fundi seremala wa kiume amesimama nje ya ofisi yake akiwa yuko na wanafunzi wanaojifunza namna mbalimbali ya kutengeneza samani.

Ndani ya darasa, vijana wa rika tofauti tofauti, wamekaa kwenye viti na meza za mbao, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopata kutoka kwa mwalimu wao.

Ndani ya darasa maalumu vijana kwa watu wazima wameketi kwa utulivu, wakiwa wanatumia kompyuta kufanya kazi zao mbalimbali hasahasa kujisomea.

Wanakijiji wamekusanyika nje ya nyumba wakiwa wamekaa chini kwenye mkeka. Wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anawafundisha kwa kutumia karatasi iliyobandikwa ukutani.

Kundi la watu wakiwa wameinamia meza tayari kwa ajili ya kujadiliana na kupeana hoja ya mambo mbalimbali hasa hasa ya masomo yao darasani ili waweze kuongeza uelewa na ufanisi wao.

Ndani ya darasa wanafunzi walika tofautitofauti wakiwemo wazee na vijana, wamekaa wakipokea semina maalumu kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao aliyevalia tisheti yenye rangi nyeupe.

Watu mbalimbali, wapo darasani. Wamekaa kwenye mpangilio, huku baadhi yao wakiwa wamefungua madaftari na wengine wamefungua kompyuta mpakato, wanaendelea kusikiiza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wao, anayewafundisha.

Katika uwanja mkubwa wenye vivuli vya mti mrefu wanakijiji wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, huku wote wakiwa wanapokea maarifa na elimu kutoka kwa watu waliokuja kuwatembelea kijijini hapo.

Kundi maalumu la watu wanaotembea kwa kutumia viatu vya matairi, wamekaa huku wameshiilia mapulizo na kuvalia fulana za rangi nyekundu. Wote wanamtazama mbele runinga inayowapa elimu na maarifa mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa lililo na viti vya plastiki, wanafunzi wa makamo tofautitofauti wako darasani humo wamekaa kwa muundo wa mzunguko wakifanya majadiliano tofautitofauti.

Kundi la watu wameketi ndani ya darasa katika darasa lenye viti vilivyopangwa vizuri, wamekaa kwa mfumo wa kikundi huku wakijadili namna mbalimbali za kujiongezea maarifa kwa kutumia vitabu na madaftari.

Vijana watatu wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa ndani ya darasa wakiwa katika hali ya kujadiliana, huku kijana wakiume akiwa amesimama pembeni akiwa kama muwakilishi na muanzilishi wa mazungumzo hayo.

Ndani ya darasa wanaume kwa wanawake wa rika tofauti tofauti waliovalia matisheti yanayofanana wameketi darasani humo kwenye madawati na meza za mbao wakipokea maarifa tofautitofauti.

Mwanamke wa makamo amesimama mbele, kwenye ubao wenye rangi nyeusi, akiwa anaandika kwa kutumia chaki, akiwa katika namna ya kujifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa kubwa, vijana kwa watu wazima wa rika tofautitofauti, wameketi darasani humo kwenye meza kwa muundo wa mzunguko, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, huku mezani wakiwa wameweka madaftari mengi pamoja na vitabu.

Wanaume wa makamo wako ndani ya darasa wakiwa wametengeneza mduara na wote wamesimama, baadhi yao wamevalia barakashea kichwani, wanacheza michezo mbalimbali kiongozi wao akiwa yuko mbele akiwaonyesha namna ya kufanya.

Ndani ya darasa, vijana wa rika tofauti, wa kike na wa kiume, wanasoma kwa pamoja kupitia kompyuta mpakato, walio iweka juu ya meza hiyo.

Watu wazima wa rika tofauti wa jamii ya kimasai wako ndani ya darasa wakiwa wanajifunza namna ya kusoma maneno mbalimbali ya kiswahili kama vile a, e, i, o, u.

Katika ukumbi maalumu, uliopangwa vizuri viti vyenye rangi nyekundu, wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wapo ndani ya ukumbi huo, wakijifunza namna mbalimbali ya vitu na kupata maarifa.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri viti pamoja na meza za mbao wanafunzi wamekaa kwenye viti hivyo wakiwa wanaendelea kusoma kwa ufasaha kila mmoja amefungua kitabu pamoja na madaftari kwa ajili ya umakini kwenye kusoma.

Ndani ya ukumbi mkubwa kundi kubwa la watu wa rika tofautitofauti wamekaa kwenye ukumbi huo wakiwa wanaendelea kujadili na kuandika kwenye madaftari, huku wengine wanatumia kompyuta mpakato katika muongozo wa kujadiliana.

Wanaume wawili wamesimama kwenye uwanja uliokuwa na nyasi fupi pamoja na miti mirefu. Wamefunua kitabu wakiwa wanajadili na kubadilishana maarifa tofauti tayari kwa ajili ya kusoma.

Wanawake wa jamii ya kimasai, wako ndani ya darasa wakiwa wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeupe kwa mpangilio wakiwa tayari kujifunza kusoma na kuandika lugha ya kiswahili wameshikilia silabi zilizoandikwa kwenye ubao.

Kijana wa jinsia ya kike ameketi katika darasa lililowekwa viti, akiwa amekalia kiti kimoja wapo cha rangi nyeupe , huku amefungua kitabu chake, ikiwa ni katika hali ya kuongeza maarifa na kujisomea

Ndani ya darasa lililopangwa vizuri viti na meza za mbao huku wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa katika viti hivyo na wamefungua vitabu vyao pamoja na makaratasi juu ya meza.

Katika darasa kubwa lenye watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wameketi darasani humo wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Vijana wa rika tofautitofauti, wameketi kwenye meza iliyoko nje ya nyumba. Wanajisomea kwa kutumia madaftari waliyoweka juu ya meza hiyo, kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Mwanamke aliyejitanda kanga kichwani ba mabegani amekaa kwenye dawati la mbao, na huku mezani kukiwa na kitabu kinacho mfundisha namna ya kusoma maneno mbalimbali pamoja na kujifunza kwa lugha ya picha.

Ndani ya darasa maalumu, watu wazima wa rika tofauti wamekaa darasani humo, wakitumia kompyuta katika kujisomea na kujifunza, mambo mbalimbali hasa mambo ya chuoni.

Wanaume wawili wamechuchumaa katika ukumbi, huku chini wakiwa wameweka picha maalumu inayotengenezwa kwa ajili ya kuning'inizwa ukutani. Wanabadilishana maarifa ya kutengeneza picha hizi bora.

Ndani ya darasa makundi tofautitofauti ya watu yamekaa kwa nia ya mzunguko wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, wakiwa wameweka madaftari pamoja na makaratasi juu ya meza wanayotumia kusomea.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti (wa kike na wa kiume) wapo ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri, meza za mbao. Wamekaa wakiwa wanaendelea kusoma kwa ufasaha kutoka katika vitabu vyao.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato, wamekaa kwa utulivu na wanajadiliana kwa ajili ya kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa maalumu lililowekwa kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi wa makamo tofautitofauti wanatumia kompyuta hizo katika kujisomea na kuongeza maarifa.

Vijana wa rika tofautitofauti wa kike na wa kiume wamekaa kwenye eneo la nje kwenye viti vya mbao , wakiwa wanajadiliana kwa pamoja masomo yao ,huku wengine wamefungua madaftari wanatumia kujisomea.

Wanakijiji wa rika tofautitofauti, wamekaa kwenye uwanja wa nje, chini ya kivuli cha miti mikubwa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtoa maarifa aliyesimama katikati yao anayewapa maarifa mbalimbali.

Ndani ya darasa wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo kwenye meza na viti vya mbao, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa.

Darasa lenye vijana wa rika tofautitofauti wakike na wa kiume wameketi kwenye madawati na meza za mbao huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na rafu ya vitabu vilivyopangaliwa vizuri, wote wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa lililojaa wanafunzi wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume akiwa anawagaia vipeperushi maalumu kwa ajili ya kujisomea.

Watu mbalimbali wameketi katika eneo la nje, zilizopangiliwa vizuri meza zilizotandikwa na vitambaa vyekundu . Watu hawa wakiwa katika hali ya kujisomea na wengine wanatumia kompyuta mpakato.

Mwanamke amejitanda mtandio wenye rangi njano akiwa anaonesha cheti kinachosomeka cheti cha kumaliza. Ikiwa ni zawadi na alama ya kuonyesha mtu huyu amemaliza mafunzo fulani na kuhitimu.

Mwanamke aliyesukia rasta amesimama kwenye maktaba ya vitabu iliyo pangwa vizuri vitabu vingi kwenye rafu ya mbao, akiwa anachagua kitabu cha kwenda kujisomea kwa ajili ya kujiongezea maarifa binafsi.

Wanawake wa makamo, wameketi ndani ya darasa lenye mpangilio mzuri na lenye mandhari ya utulivu, wakiwa wanaendelea kujadili kwa kusoma kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyowekwa juu ya meza. Huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na ramani kubwa iliyochorwa.

Mwanamke wa jamii ya kimasai amesimama mbele ya ubao, ulioandikwa maneno tofautitofauti ya kiswahili. Mwanamke huyu anaonesha nia na uthubutu wa kujifunza lugha ya Kiswahili.

Kundi la watu wazima, wapo katika darasa wakiwa wamekaa kwenye viti, wapo wa jinsia tofauti za kike na za kiume na wa rika tofauti, wakiwa katika hali ya kujifunza na wakiwa katika kipengele cha kupiga makofi kama kupongezana.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika na jamii tofautitofauti, wameketi ndani ya darasa hilo wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotoka kutoka kwa mwalimu, aliyepo mbele na wengine wamenyoosha mikono kuonesha kuelewa.

Ndani ya darasa lenye miundombinu ya kisasa limejengwa vizuri wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi darasani humo huku wameweka kompyuta mpakato zao mezani wakiwa wanajadili.

Ndani ya darasa wanaume kwa wanawake wameketi kwa mpangilio katika madawati ya mbao, wanaendelea kujibu mitihani yao kwa umakini wa hali ya juu kudhihirisha walichojifunza wawapo darasani.

Ndani ya darasa wanafunzi maalumu wameketi darasani humo, wakiwa wanajifunza kwa kutumia vitabu vya rangi tofauti tofauti, huku ubaoni kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya bluu.

Mwanamke aliyesukia rasta ndefu za rangi nyekundu, yupo katika maktaba iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu za mbao anachagua kitabu kitakachomfaa kwa ajili ya kwenda kujisomea.

Wanawake wa Kiafrika waliovalia nguo nzuri za vitenge na vilemba vyao kichwani wako ndani ya darasa, wakiwa wanajifunza namna ya kusoma herufi mbalimabli katika ubao wenye rangi nyeusi.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekaa kwa ushiriakiano, huku baadhi yao wamevalia barakoa wameinamia kompyuta na kumuelekeza mwanamke huyu namna ya kutumia kompyuta hio kwa ajili ya kumuongezea maarifa na ujuzi.

Katika darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wako darasani humo wakiwa wanasoma na kujifunza huku wanapigana makofi na kupongezana pale mmoja wao anapofanya vizuri

Mwanamke aliyesuka rasta nyeusi, amesimama katikati ya darasa akiwa ameshikilia mkononi mwake kompyuta mpakato inayomsaidia kujisomea na kujiongezea maarifa.

Vijana watatu wamekaa kwenye kimbweta wakiwa wanajadiliana, huku mezani wakiwa wameweka vitabu vya aina mbalimbali wanabadilishana maarifa, ili waweze kuongeza nyenzo zao kwenye masomaji.

Ndani ya chumba maalumu wanafunzi waleta tofauti na jinsia ya kike na ya kiume wawekete darasani hapo wakiwa wanasoma kwa furaha na kujadiliana kwa umakini ili kujiongezea maarifa.

Mwanamke aliyehitimu mafunzo, amepokea cheti chenye maandishi yanayosomeka "Cheti cha kumaliza", ikiwa ni alama na ishara ya kuthibitisha amemaliza mafunzo fulani.

Kundi kubwa la watu wenye rika tofauti tofauti, wako ndani ya darasa, wamekaa kwenye mabenchi yenye rangi ya mbao, wakiwa wanaangalia mbele, wanasikiliza kwa makini, mafunzo wanayopewa na mwalimu wao.

Wanawake wa jamii ya kimasai wapo ndani ya darasa moja, wakiwa wameshikilia mabango yenye maandishi ya kiswahili yenye irabu zinazosomeka; a,e,i,o, na u.

Ndani ya darasa lenye kompyuta kwenye kila meza wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi darasani humo wakitumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujisomea na kujiongezea maarifa yao binafsi.

Wanawake wa jamii ya kimasai wamekaa ndani ya darasa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe wanaonyesha kiu na hali ya kutaka kujua kujifunza kusoma na kuandika lugha ya kiswahili.

Marika tofautitofauti, wapo ndani ya darasa wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali ya kuwaongezea maarifa. Nyuma ya darasa hilo kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeusi, ulioandikwa na chaki nyeupe.

Katika darasa vijana wa rika tofauti mtofauti wameketi wakiwa wanasoma kwa ufasaha, huku wanatumia madaftari pamoja na vitabu vinavyowafaa.

Katika darasa wanafunzi wa lika tofauti, wakike na wakiume, wameketi darasani humo, wakiwa wanajisomea kwa utulivu kwa kutumia vitabu pamoja na madaftari.

Wanawake wa rika tofauti tofauti, wako ndani ya darasa wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki, wanajadili mambo mbalimbali. Ndani ya darasa hilo kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeusi.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wako ndani ya darasa, katika darasa lenye madirisha yanayoingiza mwanga wa kutosha wakiwa wamekaa na kumsikiliza kwa makini mwalimu, aliyesimama mbele yao aliyevalia suti na kuwafundisha.

Ndani ya darasa linalotoa mafunzo ya saluni wanawake wa rika tofauti tofauti wako darasani humo wakiwa wanajifunza namna mbalimbali za kutengeneza mitindo ya nywele na kutumia vifaa vya saluni.

Mwanamke wa jamii ya kimasai amesimama ubaoni kwa furaha akiwa anasoma maneno mbalimbali ya Kiswahili akionesha kiu na hali ya kutaka kujifunza kusoma.

Vijana wawili wamekaa kwenye viti pamoja na meza za mbao, wakiwa wamefungua kitabu aina ya biblia. Wanatumia kitabu hicho kujadili na kusoma vifungu mbalimbali kisha kuvinakiri kwenye madaftari yao madogo.

Mafundi cherehani wawili wamekaa katika eneo lao la kazi wakiendelea kushona. Huku mwanafunzi anaendelea na jitihada za kujua namna ya kushona amekaa pembeni mwa mafundi hao akiangalia namna mbalimbali za kushona nguo pamoja na kuzikata.

Ndani ya darasa kubwa, vijana wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeusi; wengine wamekaa kwenye makundi na wengine wamekaa peke yao, wakiwa wanajisomea. Mbele ya darasa hilo kuna ubao wenye rangi nyeupe, ulioandikwa na kalamu ya bluu.

Wanaume watatu wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanajadili mambo mbalimbali na kuongezana maarifa nyuma ya darasa hili kuna bango maalum yenye maandishi yanayoelekeza vitu mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wapo ndani ya darasa wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao, wote wanaangalia mbele na kusikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha kwa uhakika na ufasaha.

Ndani ya darasa vijana wawili wa kiume wamesimama mbele ya ubao mweupe, wakiwa wanaandika kwenye ubao huo kwa kutumia kalamu zenye rangi ya bluu pamoja na nyekundu.

Vijana warika tofautitofauti wameketi ndani ya darasa, kwenye darasa lenye madirisha linalopitisha mwanga wa kutosha pamoja na hewa. Wamekaa kwa umakini na kusoma kwa umakini mafunzo ya mwalimu wao anayewafundisha.

Ndani ya darasa vijana wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo wakijifunza namna ya kutengeneza vitu mbalimbali haswahaswa nywele, kwa kutumia vifaa mbalimbali vinavyo tumika saluni.

Mwanamke mmoja pamoja na wanaume watatu wa rika tofautitofauti, wapo ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri meza. Wanafunzi hawa wametengeneza mzunguko wa kujadiliana, kwa kutumia kompyuta zao mpakato walizoweka mezani.

Bwana shamba wa jinsia ya kike yuko shambani na kundi la wanakijiji walioko shambani hapo, tayari kwa ajili ya kupokea mafunzo mbalimbali ya namna ya kupata mazao bora ya shamba.

Kijana wa kiume aliyehitimu masomo yake na mafunzo amepiga picha pamoja na mwalimu wake akiwa anapokea cheti cha kuhitimu mafunzo hayo yanayompa heshima.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo wakiwa wameinama kwenye makaratasi yao ya mtihani wamekaa kwa utulivu wakionesha kiu na hali ya kujaza kile wanachokielewa.

Vijana wa chuoni, wamekaa kwenye kimbweta cha chuo, wakiwa wanajisomea kwa utulivu, wameweka mezani madaftari pamoja na vitabu tofautitofauti vinavyowawezesha kusoma.

Ndani ya darasa maalumu lenye kompyuta kwenye kila meza walizokalia wanafunzi, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa kwenye meza hizo wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujisomea, na mwalimu anapita kuwakagua.

Katika uwanja mkubwa uliofunikwa na vivuli vya miti mirefu, wanakijiji wameketi katika uwanja huo, huku wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu anaowafundisha aliyesimama katikati yao.

Kundi la watu wa kike na kiume wameketi ndani ya ukumbi wa sebure kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu. Wakiwa wanajadili mambo mbalimbali huku wengine wanatumia madaftari yao kunakiri.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliohitimu masomo yao wamevalia majoho ya rangi nyeusi, wakiwa wanapiga picha ya pamoja baada ya kuhitimu mafunzo ya elimu ya chuoni hapo.

Kuna watu wako ndani ya darasa kujadili mambo mbalimbali wamekaa kwenye viti vya plastiki wanajadiliana kwa pamoja, kwa kutumia vitabu na madaftari kwa ajili ya kuongezeana maarifa.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wakike na wakiume, wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza Kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwafundisha Kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe uliobandikwa vizuri ukutani.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti vijana na wazee, wako darasani wakiwa wanasoma. Mwalimu aliyevalia koti la suti, amesimama pembeni ya darasa hilo.

Ndani ya darasa kubwa lenye viti vingi pamoja na meza za mbao, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo, kila mmoja akiwa ameinama chini na kuandika kwa kutumia kalamu ya bluu, mtihani waliopewa na walimu wao.

Wanaume wawili wamechuchumaa kwenye ukumbi mkubwa katikati kukiwa na picha iliyochorwa vizuri kwenye bango, picha hizi hutumika kwaajili ya kuwekwa ukutani wanabadilishana maarifa ya kutengeneza picha ili iwe bora zaidi.

Wanawake waliojitanda kanga kifuani na kichwani, wako ndani ya darasa wakiwa wameweka madaftari yao juu ya madawati ya mbao, wakisikiliza kwa makini mwalimu aliyeko mbele yao anayewafundisha kwa ajili ya kuongezea maarifa kwenye vitu mbalimbali.

Wahitimu wa mafunzo maalumu wamesimama mbele ya darasa, wakionyesha vyeti vyao vya kuhitimu na kuwapongeza baada ya kupata mafunzo fulani katika eneo hilo husika.

Ndani ya darasa kubwa na la kisasa wanawake wawili wa makamo wako darasani humo, wakiwa wanajisomea kwa ukimya, wanatumia vitabu pamoja na madaftari walioweka juu ya meza.

Ndani ya darasa kubwa lililopangwa viti vya mbao na meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameinama kwenye makaratasi yao wakiwa wanajaza mitihani yao kwa umakini mkubwa sana.

Katika darasa wanafunzi wachache wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeusi, huku wengine wakiwa wanashirikiana kwa kujadili na wengine wamekaa peke yao, mbele ya darasa hilo kuna ubao wenye rangi nyeupe ambayo hutumika kwaajili ya kusomea wanafunzi.

Katika darasa, vikundi maalum vya watu vimekaa tofauti tofauti, huku wakiwa wanajadili na kusoma pamoja kwa kutumia vitabu tofauti, pamoja na madaftari walioweka mezani hapo.

Watu wazima wa makamo na vijana wako ndani ya darasa maalumu, wakiwa wamezungukia meza moja huku mwalimu wao akiwafundisha kwa makini kwa kutumia karatasi na kalamu yenye maandishi manene, akiwafundisha namna mbalimbali za kuongeza maarifa yao binafsi.

Wanaume wa makamo wako ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wanashirikiana kufanya kazi maalumu, wameinama kwenye meza ya mbao iliyowekwa karatasi kubwa yenye maandishi mbalimbali yanayowakilisha kazi yao.

Katika chumba cha kushonea mafundi cherehani wawili wamekaa wakiendelea kushona nguo huko mwanafunzi wa jinsia ya kike akiwa amekaa pembeni yao na kujifunza namna mbalimbali za kushona na kukata nguo.

Ndani ya darasa maalum, wanafunzi wa rika tofautitofauti wapo darasani humo, kukiwa kuna taa zinazotoa mwanga wa kutosha na madirisha yanaingiza hewa, wanafunzi hao wanapewa mafunzo maalum kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wa jamii ya kiislaamu, wako ndani ya darasa maalum wakiwa wamekaa kwenye muundo wa mzunguko wakiwa wanajadili na kujifunza namna mbalimbali kwa kuandika kwenye karatasi kubwa.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa wakiwa wanajisomea pia wanaburudika pamoja kwa kupigiana makofi.

Ndani ya darasa lililopangwa vizuri vitabu kwenye rafu nyeupe, vijana wa rika tofauti wako darasani humo wakiwa wanajisomea kupitia vitabu vyao.

Wanaume kwa wanawake wa makamo, wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea na kujadili mambo mbalimbali, mezani hapo wameweka vitu, kama kompyuta mpakato pamoja na vitabu wanavyotumia wakati wa kujisomea.

Mfano wa darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi darasani humo kwenye viti veusi, wengine wakiwa wanajadili kwa pamoja na wengine wakiwa wamekaa tofauti tofauti, mbele ya darasa hilo kuna ubao mkubwa wa rangi nyeupe.

Vijana wawili wameketi ndani ya darasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza na hewa ya kutosha; wanatumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu vyao kujadiliana na kuongezeana maarifa kwenye maswala mbalimbali ya masomo.

Ndani ya darasa vijana wawili wamesimama wakiwa wanaandika, mmoja anaandika kwenye ubao mweupe. anatumia kalamu ya bluu na nyekundu na mwingine anaandika kwenye kitabu alichokishika mkono.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume. Wapo katika darasa, huku wamefungua kitabu aina ya biblia, wakiwa wanaendelea kujadili na kuongezeana maarifa mbalimbali kwenye suala zima la dini.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi na watu wa aina tofautitofauti, wameketi darasani humo kwenye viti vyenye rangi ya bluu, huku wote wakiwa katika utulivu na wanamsikiliza kwa makini kiongozi aliyepo mbele yao.

Vijana watatu wapo ndani ya darasa wakiwa wanaendelea kushirikiana kusoma kwakuwa wanafungua vitabu pamoja na madaftari yao juu ya meza, nyuma ya darasa hili kuna dirisha kubwa linaloingiza hewa na mwangaza pia kuna bango lenye maandishi meusi.

Katika uwanja mkubwa uliofunikwa na vivuli vya miti mirefu, watu wa rika tofautitofauti wamekusanyika na wamekaa kwenye viti, wakipokea maarifa kutoka kwa watu wageni.

Ndani ya darasa vijana watatu wa kike na wa kiume wamekaa darasani hapo wakiwa wanajisomea na kujadili kwa pamoja, wanatumia kompyuta mpakato walioweka juu ya meza.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume aliyehitimu masomo yake, akiwa na sura ya furaha, anapokea cheti chake cha kumaliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi wake aliyevalia suti nzuri.

Vijana na watu wazima wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa, darasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha wapo wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari.

Wanawake wa makamo tofauti tofauti wamekaa ndani ya darasa kwenye viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana kwa pamoja na kushirikiana kwenye mazungumzo. Darasa hili lina ubao mkubwa wenye rangi nyeusi ulioandikwa na chaki nyeupe.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti mtofauti wa jinsia ya kike na ya kiume, wako wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato walioiweka juu ya meza.

Mwanamke wa jamii ya kimaasai akiwa amesimama mbele ya ubao, anajifunza kusoma na kuandika lugha ya kiswahili, akiwa anaandika ubaoni maneno tofautitofauti ya kiswahili.

Katika darasa maalumu lenye watu mbalimbali wazee kwa vijana, wameketi huku mwalimu akiwa anawafundisha huku mmoja wa wanafunzi hao ameketi huku akinyoosha mkono juu.

Watu wa rika tofauti wamekusanyika kwenye ukumbi wa sebule, wakiwa wamekalia viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wanasoma, na kujadiliana kwa pamoja huko wengine wanaandika kwenye karatasi.

Mwanamke aliyevalia joho la rangi nyeusi pamoja na tisheti ya bluu, amesimama akipokea cheti cha kuhitimu mafunzo fulani kutoka kwa mkufunzi wao aliyevalia joho kubwa la rangi ya bluu.

Ndani ya darasa kubwa na lenye mwangaza wa kutosha unaotoka dirishani wanafunzi wa jinsia tofauti za kike na kiume, wameketi darasani humo huku wengine wakielekezana kwa kutumia kompyuta mpakato.

Vijana na watu wazima wakike na wakiume wako wanasoma ndani ya darasa, wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato wakiwa wote wameweka umakini mkubwa na ikionesha dhahiri kijana wa kiume ni mwalimu wao.

Kundi la watu wazima, wapo ndani ya darasa. Wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati, ambao wote wamevalia kofia, wakiwa wanasikiliza kwa umakini mafunzo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyopo mbele.

Watu wa makamo wako katika ukumbi wa sebule, wamekaa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wanajadili kwa pamoja huku baadhi yao wakiwa wameshikilia makaratasi pamoja na vitabu kwa ajili ya kunakili.

Ndani ya darasa kubwa na maalumu wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa jinsia ya kike na wa kiume, wameketi darasani humo wakitumia kompyuta zilizoko mezani kwa ajili ya kujisomea na kujiongezea maarifa.

Watu warika tofautitofauti wamekaa katika darasa wamezunguka meza ya mbao huku juu ya meza, wakiwa wameweka madaftari na pamoja na vitabu wanashirikiana na kujadiliana katika masomo yao.

Kundi la watu wazima na wazee, wameketi ndani ya darasa katika viti na mabenchi ya mbao, wakionekana wote wanamsikiliza kwa makini mwalimu anae wafundisha aliyesimama mbele yao.

Katika ukumbi wa sebule wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wamekusanyika kwa mzunguko wakiwa wanajadili mambo mbalimbali na wengine wanatumia makaratasi pamoja na madaftari kuandika.

Watu wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa, wakiwa wamekaa kwa utulivu wanasoma, kwa kumsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele na kuwafundisha.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti ikiwemo watu wazima, wako ndani ya darasa wakiwa wanajisomea wamekaa kwenye mabenchi ya mbao, mwalimu aliyevalia koti la suti amesimama pembeni yao akiwafundisha kwa umakini.

Vijana kwa wazee wako ndani ya darasa, wakiwa wamefungulia kompyuta mpakato wakiwa wanaendelea kusoma kwa kujadili, huku mwanafunzi mwingine wa kike akiwa amesimama nyuma ya wenzao.

Mwanamke aliyesuka rasta za rangi nyeusi amesimama katikati ya darasa akiwa amebebelea mkononi kompyuta mpakato, akionesha juhudi na jitihada pamoja na furaha ya kujifunza na kusoma.

Mwalimu wa makamo amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi namna ya kutengeneza mpira kwa kutumia kamba na mapisi ya mifuko. Nyuma yake kuna ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa na chaki nyeupe.

Kikundi Cha watu wazima , wameketi ndani ya darasa maalumu kwanjia ya mzunguko , huku wengine wakiwa wamekaa na kusimama, wakiwa wanajadili namna mbalimbali za kupata maarifa, kwakutumia makaratasi na vitabu .

Vijana wawili waliovalia nguo nyeusi, wako darasani wakiwa wanasoma kitabu cha biblia, wakiwa wanabadilishana maarifa tofauti ya dini.

Wamama wanne waliojitanda nguo za kitenge, wamekaa ndani ya darasa, wakijifunza kusoma na kuandika, huku mama mmoja akiwa ubaoni kuwafundisha wengine.

Wanawake wawili wa makamo, wako ndani ya darasa lililojengwa vizuri, nyuma ya darasa hilo kuna rafu ya mbao ya vitabu vilivyopangwa vizuri, wanawake hawa wanasoma vitabu ili kujiongezea maarifa.

Ndani ya chumba cha fundi cherehani, fundi huyo yuko na wanafunzi wa kike wanaojifunza namna ya kushona nguo kwa mitindo tofauti tofauti, pamoja na kuzikata nguo hizo kwa ajili ya kuvaliwa.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wapo darasani, wakiwa wanaendelea kusoma kwa kujadiliana na wengine wanaangalia ubaoni mbele katika ubao wenye rangi nyeupe, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele na kuelekeza wanafunzi wengine kwa umoja.

Wanafunzi waliohitimu masomo yao maalumu, wamevaa majoho yenye rangi nyeusi, wakiashiria wamemaliza miaka kadhaa ya masomo yao waliyokuwa wanayachukua, na wana maarifa vichwani mwao ya kwenda kuyafanya katika jamii.

Wanawake waliobeba watoto wadogo wako ndani ya chumba maalumu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, amevalia kizibao chenye rangi nyekundu.

Vijana wa rika tofautitofauti wameketi ndani ya darasa lililopangiliwa vizuri viti vya mbao, wameweka madaftari na vitabu vyao juu ya meza pamoja na chupa za maji. Nyuma ya darasa hilo kuna bango kubwa lenye maandishi ya rangi nyeusi.

Vijana wakike na wakiume wame keti nje ya nyumba katika eneo la uani, wakiwa wanaendelea kujisomea kwenye meza, ikiwa ni katika nyakati za kujiandaa na mitihani ya chuoni ili waweze kwenda kuonesha umahiri wao.

Katika ukumbi mkubwa uliojaa watu wa rika tofautitofauti na wajinsia ya kike na yakiume wamekaa kwenye ukumbi huo wakijadiliana na kusoma kwa ajili ya kuongeza maarifa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono.

Ndani ya darasa vijana wa rika tofautitofauti wamekaa kwenye meza zilizojengelewa vizuri; wakiwa wanatumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu wanavyowezesha katika kujisomea na kujiongezea maarifa.

Mwanaume wa makamo yuko darasani kwenye maktaba ya vitabu iliyosheheni vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu amekaa kwa utulivu akiwa anajisomea ikionyesha dhairi anakabiliwa na mitihani.

Ndani ya jengo kubwa lililojengwa kwa matofali ya kuchoma na ya udongo; wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wako ndani humo wakijipatia maarifa kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa lililojengwa na matofali ya kuchoma wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa kwenye mabenchi ya mbao, wakiwa wanaangalia mbele na wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha.

Watu watatu wa makamo wameketi ndani ya ofisi huku wameweka kompyuta mpakato mezani ni dhahiri wanajadili jambo fulani la kuwaongezea maarifa.

Katika darasa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wa kike na wakiume, wako darasani humo wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayepita katikati yao akiwafundisha.

Wanawake wamekaa ndani ya darasa katika meza za mbao, huku wamefungulia vitabu vyao na kuviweka juu ya meza wakiwa katika hali ya kusoma na kusikiliza kwa makini mwalimu anayoyafundisha mbele yao.

Kundi la watu wazima wako katika eneo la nje lilikozibwa vizuri na torobai kwaajili ya kuzuia jua, wamekaa katika meza za mbao na viti wakiwa wanaendelea kufanya mitihani yao taratibu kwa umakini baada ya mafunzo ya mda mrefu .

Darasa maalumu la wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike wameketi kwenye meza pamoja na viti vya mbao kwa hali ya utulivu huku wote wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao kuwafundisha.

Mwanamke aliyejitanda vizuri mtandio wa rangi ya machungwa ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka cheti cha kumaliza, ikiwa ni alama na ishara pamoja na zawadi alizopewa mtu baada ya kuhitimu mafunzo fulani.

Ndani ya darasa watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi wakiendelea kufanya mtihani, kujisomea kwa utulivu katika darasa kubwa lenye ubao wa rangi nyeupe, na mwalimu wao aliyesimama mbele kuwafundisha.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti, wameketi ndani ya darasa kwenye madawati na meza za mbao, huku wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika kutoka kwa mwalimu wao aliyevalia koti la suti.

Ndani ya darasa wazee wa rika tofautitofauti, wameketi darasani humo kwenye madawati ya mbao wakiwa wamefungua madaftari yao na wako tayari kujifunza kusoma na kuandika.

Katika darasa maalumu wanawake wa rika tofautitofauti, wakiwa wamebeba watoto wadogo wako darasani hapo wakimsikiliza kwa makini mwalimu anawafundisha njia mbalimbali za malezi bora ya watoto.

Mwanashamba wa kiume amesimama pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti, wakiwa wamevalia barakoa baadhi yao, anawapa elimu bora ya mazao ya kuwawezesha waweze kutoa mazao yenye ubora, na mengi kwa jamii.

Vijana watatu wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa darasa lenye kompyuta kwenye kila meza, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujisomea na kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa watoto na vijana wa rika tofautitofauti wameketi kwa utulivu kwenye meza na viti vya mbao, huku juu ya meza wakiwa wameweka madaktari mbele kuna mwalimu anayewafundisha amesimama kwa ustaarabu.

Ndani ya darasa, vijana wa makamo wameketi darasani humo wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kujadiliana mambo mbalimbali na kusoma kwa bidii ili kujiongezea maarifa.

Mafundi seremala wako nje ya kibanda chao huku wamesimama na wanafunzi wanaotaka kujifunza namna ya kutengeneza vitu mbalimbali ili waweze kuwapa ubunifu na maarifa.

Wanamama waliobeba watoto wadogo wako ndani ya hema wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia kizibao chenye rangi nyekundu, anayewapa elimu ya malezi juu ya mzazi na watoto.

Vijana wa kiume wa rika tofauti wako ndani ya darasa maalumu wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo na maarifa yanayopewa na mzee wa kiume aliyekaa katikati yao, nyuma ya darasa la hili kuna ubao nya rangi nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofautitofauti wakiwemo wanawake na wanaume wamekaa wakijisomea kwa madaftari yao, huku mwalimu anayewafundisha namna ya kusoma na kuandika akiwa amesimama pembezoni mwa darasa.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama na wanafunzi wamekaa ndani ya darasa akiwa anawafundisha mambo mbalimbali sanasana kujua kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa kubwa, wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wamekaa darasani humo. Huku wengine wakiwa wamefungulia kompyuta mpakato, wakiwa wanajisomea kwa ukimya na kwa ustaraarabu.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa kutumia mifano na mikono.

Watu wa jamii ya kimasai wameketi ndani ya darasa kwenye viti vya plastiki, wakiwa tayari kujifunza kusoma na kuandika lugha ya kiswahili. Wameshika mabango yenye irabu zinazosomeka;a, e,i, o, u.

Vijana wa rika tofautitofauti, wa kike na wa kiume wamekaa ndani ya darasa lililopangwa vizuri vitabu kwenye rafu zake zilizopo nyuma, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa vijana kwa watoto wameketi kwenye meza na viti vya mbao huko wote wakiwa wanaangalia mbele kwa umakini na kumsikiliza mwalimu anayofundisha aliyesimama mbele yao kwenye ubao wenye rangi nyeusi

Wazee kwa vijana wa rika tofautitofauti wapo ndani ya darasa wakiwa wameinama na kuzungukia meza ya mbao huku wanaandika kwenye karatasi kubwa yenye rangi nyeupe, wanaandika kwa kutumia kalamu nene yenye wino wa bluu.

KIkundi cha watu wazima wameketi katika eneo la nje lenye meza ndefu iliyotandikwa vizuri kitenge, huku wamefungua vitabu vyao na kuviweka mezani tayari kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali ya kufanya.

Katika darasa kubwa wanawake wawili wa makamo wameketi darasani humo wakiwa wanajadili na kujisomea huku nyuma ya darasa ukiwa na ramani kubwa inayoonyesha nchi mbalimbali wanawake hao wanaonesha dhahiri kiu ya kujifunza na kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa makamu tofauti tofauti wapo ndani ya chumba maalumu kila mwanafunzi akiwa na kompyuta yake akiwa anaitumia kwa matumizi mbalimbali ikiwemo kusoma, na mwalimu wao akipita kwa akila mmoja wao kwa ajili ya kuwaelekeza.

Ndani ya darasa watu wa wazima wa rika tofauti tofauti, wameketi wakiwa wamevalia mashati yaku fanana. Wamekaa kwa ajili ya kupokea elimu aliyekaa mbele ya darasa.

Ndani ya darasa iliyojengwa vizuri wanafunzi wa rika tofauti tofauti wako darasani humo wakiendelea kusoma na kujadili kwa furaha huku baadhi yao wakiwa wamefungua kompyuta mpakato na kutumia kusoma.

Ndani ya darasa, watu wazima wa rika tofautitofauti, wengine wamevalia kofia, wamekaa darasani humo wakiwa tayari kwa ajili ya kujifunza kusoma pamoja na kuandika.

Ndani ya chumba cha fundi cherehani yuko na wanafunzi watatu, anaowafundisha namna tofauti tofauti za kukata nguo pamoja na kuzishona ili waweze kujiajiri.

Bwanashamba wa jinsia ya kike anawafundisha kwa umakini wanafunzi walioko shambani hapo namna mbalimbali za kupata mazao yenye ubora, na kuwapa njia na mbinu za kutoa mazao mengi shambani.

Katika darasa lililojengwa wanakijiji wa rika tofautitofauti wapo darasani humo, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyosimama katikati yao anayewaongezea maarifa ya kuishi katika jamii.

Wanaume wawili wa makamo wamesimama katikati ya uwanja mkubwa wenye nyasi fupi na miti mingi mirefu, huku wameshikilia kitabu mkononi ni dhahiri wanaongelea jambo fulani na kufundishana maarifa tofautitofauti.

Mwanadada aliyesuka rasta nyeusi ndefu, amesimama katika chumba cha maktaba ya vitabu. Akiwa anachagua vitabu vinavyomfaa kwa ajili ya kujisomea na kujiongezea maarifa.

Vijana wa rika tofautitofauti wa kike na wa kiume wamesimama mbele ya darasa wakiwa wanaonesha vyeti vyao baada ya kuhitimu mafunzo maalumu, waliokuwa wanayapata chooni hapo kwaajili ya kujiongezea maarifa.

Wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti wapo ndani ya darasa wakiwa wamevalia mashati yanayofanana wakiwa wanachukua mafunzo maalumu yanayowaongezea maarifa na kuwajumuisha kwa pamoja.

Katika darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa taa zinazoangaza mwanga wakutosha pamoja na madirisha makubwa, wanafunzi wa rika tofauti mtofauti wamesimama darasani humo wakipokea maarifa kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwanamke aliyejitanda mtandio, ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka "cheti cha kumaliza". Ikiwa ni alama na zawadi ya kumaanisha amemaliza vyema masomo aliyokuwa anayasoma.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri viti darasa hili lina mwangaza wa kutosha na taa zinazomulika wanafunzi wengi wamekusanyika humu wakiendelea kusoma kutoka kwa mwalimu anayewafundisha.

Ndani ya ofisi vijana watatu wamekaa wakiwa wanasoma pamoja kwa kujadiliana, wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato walioiweka juu ya meza.

Mwanaume wa makamo ameketi katika maktaba ya vitabu, ilivyopangwa vizuri vitabu vya aina mbalimbali kwenye rafu nyeusi akiwa anajisomea kwa umakini.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofautitofauti wa kiume, wamekaa na mwalimu wao wa makamu, anayewafundisha mbinu mbalimbali na kuongezea maarifa katika shughuli zao za kila siku wanazozifanya.

Vijana wa makamo tofauti tofauti wako katika darasa wameketi kwenye madawati ya mbao wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mkufunzi au mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Mwanamke wa rika la watu wazima ameketi darasani kwenye meza na kiti cha mbao, akiwa anatumia daftari pamoja na penseli kuandika pamoja nakujifunza namna ya kusoma, ili kujiongezea maarifa.

Wanaume wawili wamechuchumaa kwenye ukumbi huku chini kukiwa na picha ya mti iliyowekwa vizuri, ni dhahiri wanatengeneza maarifa ya kutengeneza mapambo mbalimbali kama ya ukutani.

Ndani ya darasa wanafunzi wamekaa kwenye mzunguko, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali kwa kutumia madaftari yao. Ndani ya darasa hilo kuna ukuta uliobandikwa makaratasi mengi yanaonesha matangazo mbalimbali.

Wazee wa rika tofauti tofauti wamesimama katika ukumbi, wakiwa na mzee mwenzao aliesimama mbele yao, anaewafundisha namna mbalimbali za kufanya mazoezi ili waweze kujenga miili yao.

Wanaume wawili wako ndani ya darasa wamekaa kwenye meza na viti wakiwa wanajadili kwa kutumia vitabu vilivyopo mezani kwa ajili ya kuongezeana maarifa tofauti.

Ndani ya darasa lililopangwa vizuri, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa kike na wa kiume, wameketi wakiwa wanafanya mitihani yao kwenye karatasi kwa utulivu wa hali ya juu.

Vijana wanne wakiume wamesimama kwenye eneo la wazi na lenye upepo wakiwa wanajifunza namna tofautitofauti za kutengeneza nishati ya umeme.

Ndani ya darasa lililojengwa vizuri kwa matofali ya kuchoma, wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa huku wakipokea mafunzo na maelekezo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanaume wawili wamechuchumaa katika ukumbi mkubwa, huku chini kukiwa na picha iliyochorwa mmea vizuri. Wanaume hawa wanajifunza namna ya kutengeneza picha hizi za mapambo ya ukutani.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wako ndani ya darasa lililotengenezwa vizuri kwa meza na viti huku kukiwa na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha, wanafunzi hao wamefungua kompyuta wakijisomea.

Wanakijiji wa rika tofauti tofauti waliokalia vitu vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wamekusanyika chini ya vivuli vya miti wakiwa wanaongezewa maarifa na watu waliokuja kuwatembelea kijijini hapo.

Watoto wa rika tofauti, wamesimama mbele ya darasa. Huku wakishikilia vitabu maalumu vilivyochorwa ramani ya miji na nchi tofautitofauti, wakijifunza namna ya kusoma ramani.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo, na mbele ya darasa kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa na kalamu nene, huku mwalimu akiwa amesimama pembeni ya darasa.

Ndani ya darasa maalumu lenye kompyuta kwa kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wapo darasani humo wakitumia hizo kompyuta. Huku mwalimu akiwa anapita kwa kila mwanafunzi kwa ajili ya kuwagakua na kuwafundisha.

Vijana na watu wazima wa makamo, wapo ndani ya darasa, wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa makini mambo mbali mbali ya chuoni hapo, huku wakiwa wameweka kompyuta mpakato mezani, inayoonesha ushirikiano wao.

Vijana wamesimama ndani ya darasa pembezoni mwa ukuta kwenye karatasi iliyobandikwa inayoeleza namna ya kujisomea na namna ya kufanya shughuli zao mbalimbali wawapo hapo chuoni.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamesimama wakiwa wameshikilia vitabu maalumu vilivyo chorwa ramani, wanafunzi hao wanaonesha umahiri wao wakusoma ramani.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi darasani humo, kwenye meza, na viti vya mbao, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa, darasani humo wakiendelea kusoma kwa kutumia ubao wenye, rangi nyeupe na mwalimu wao amesimama pembezoni mwa darasa.

Ndani ya chumba maalumu, vijana wa rika tofautitofauti wamekaa wakiwa wanajadili masuala mbalimbali ya taaluma Kwa ajili ya kujiongezea maarifa yao binafsi na maarifa ya jamii.

Wanawake kwa wanaume wapo ndani ya darasa wakiwa wameweka vizuri kompyuta zao mpakato juu ya meza za mbao, wakiwa wanajadiliana kwenye mambo mbalimbali hasahasa kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa wanafunzi wa fani mbalimbali ikiwemo saluni wapo ndani ya darasa hilo, wakiwa wamekaa na kusikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali vya saluni na vya kuhudumia wateja.

Ndani ya darasa kubwa na la kisasa lenye taa za maendeleo zinazomulika vizuri wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa wakiwa wanasoma na kumsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao akiwafundisha.

Watu wazima kwa vijana wameketi ndani ya darasa kwenye meza ya mbao huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujisomea kama makaratasi na vitabu, mzee mmoja ameinamia karatasi kubwa na anatoa maelekezo ya kusoma.

Katika darasa maalum wanawake kwa wanaume wameketi, wakiwa wanasoma madaftari na vitabu vyao huko mwalimu wao akipita katikati yao na kuwafundisha kwa ufasaha.

Watu waalika tofauti ndani ya darasa kubwa lenye mabadiliko hewa ni wanajadiliana kusoma na kusikiliza kwa makini mambo unayofundishwa na mwalimu wao hapo darasani.

Vijana wa rika tofauti wamekaa kwenye eneo la nje kwenye viti vya plastiki wakiwa wamevalia sare za bluu, wako tayari wanajifunza kusoma na kuandika kupitia mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa makundi mbalimbali ya watu wazima, wenye kiu na nia ya kujifunza wamekaa na kuzunguka meza huku juu ya meza akiwa ameweka makaratasi maalumu yaliyoandikwa maneno mbalimbali.

Katika eneo la nje watu wa rika tofautitofauti wa kike na wa kiume, wamekaa wakiwa wamevalia shati sare ya nguo za bluu, wanasoma kupitia ubao makaratasi uliopo mbele.

Wazee kwa wanawake wa makamu wa dini ya kiislamu, wako ndani ya jengo maalumu wakiwa wameketi kwenye meza kwenye muundo wa mzunguko, huku mezani wameweka karatasi kubwa wanayotumia kujadiliana na kuongezeana maarifa ya juu.

Vijana na watu wazima wa makamo wameketi katika meza wakiwa wamefungua vitabu vyao pamoja na madaftari wakiendea kujadiliana kwa ufasaha, huku mwanafunzi mmoja wapo akiwa amesimama na kuandika kwenye karatasi yenye rangi nyeupe.

Mwalimu wa makamu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa nyuma ya ubao akiwa anawafundisha wanafunzi namna ya kufuma mpira kwa kutumia mifuko meusi pamoja na kamba.

Mwanamke aliyepo katika mazingira ya chuo, amesimama huku ameshikilia kompyuta mpakato iliyo nadhifu. Akionesha namna na jinsi anavyotumia kompyuta hiyo wakati wa kujisomea.

Wanaume watano wa makamu wamesimama na kuzunguka meza ya mbao, huku mwanaume mmoja akiwa ameinama na kuandika kwa kutumia kalamu nene maandishi maalumu kwenye karatasi nyeupe kubwa.

Watu wa rika tofautitofauti wa kike na wa kiume, wameketi ndani ya darasa kubwa, wakiwa wamekaa katika makundi tofauti tofauti wanajisomea kwa kutumia karatasi kubwa pamoja na madaktari na vitabu.

Ndani ya darasa, wanafunzi na mwalimu wamekaa wakiwa wamejisomea nyakati za jioni wameweka madaftari na vitabu juu ya meza wakiwa wanajadiliana kwa ufasaha.

Katika darasa wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume, wamesimama mbele ya darasa hilo, wakiwa wanaandika kwenye ubao wenye rangi nyeupe, wanatumia kalamu yenye bluu pamoja na nyekundu.

Fundi seremala yupo nje ya ofisi yake, akiwa na wanafunzi wanaojifunza namna mbalimbali za kutengeneza, vifaa vya samani kama vile makochi na makabati.

Mzee wa makamo anayesoma chuo kikuu yuko ndani ya maktaba kubwa ya vitabu iliyosheheni vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu nyeusi amekaa kwa utulivu akijisomea.

Katika uwanja wanakikundi wa jinsia tofauti tofauti wakike na wakiume wako katika kiwanja hiko weketi kwenye meza zilizotandikwa vizuri, wameweka vitabu na kompyuta mpakato wakitumia kujadili mambo mbalimbali.

Mzee wa makamo yuko ndani ya maktaba iliyojazwa vitabu vingi, kwenye rafu za rangi nyeusi. Amekaa kwa utulivu akijisomea kwa kutumia vitabu ikionyesha ni dhahiri, ni mzee wa chuo anayetarajia kufanya mitihani yake.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wa jinsia ya kiume na ya kike wapo ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini, na wengine wamenyoosha mikono juu wakiashiria kutaka kujibu swali na kuonyesha uelewa.

Wanawake wamekaa ndani ya darasa, kwenye meza zilizopangwa vizuri, huku wanafunua makaratasi na vitabu. Wakiwa wanajisomea kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa, watu maalumu wanaotembea kwa viti vyenye matairi, wamekaa wakiwa wameshikilia mapulizo na wote wanapata elimu bora kutoka katika runinga iliyoko mbele yao.

Bwanashamba amesimama mbele ya kikundi cha watu waliokaa kwenye viti akiwafundisha namna bora za kulima mazao, ili waweze kupata mazao mengi zaidi na yenye ubora.

Wanawake wa rika tofautitofauti wapo ndani ya darasa wakiwa wanajisomea kwa ukimya na utulivu, wameweka mezani madaftari pamoja na vitabu mbalimbali wanavyovitumia kwaajili ya kujisomea.

Ndani ya chumba maalumu, wanafunzi wamekaa kwenye makundi tofautitofauti. wanafunzi hawa wana rika tofautitofauti ya vijana na wazee. Wamekaa kwa makundi wakijadiliana, huku baadhi yao wameshikilia makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa rika tofauti wa kike na wa kiume, wamesimama mbele ya darasa, wakiwa wameshikilia vyeti vinavyoonyesha na kuthibitisha wamehitimu mafunzo fulani waliokuwa wanayachukua.

Ndani ya ukumbi mkubwa, wenye watu wa rika tofauti tofauti, wakiwa wanajifunza na kupata maarifa mbalimbali, na mwingine amenyoosha mkono kuonyesha kuelewa.

Ndani ya darasa lenye madirisha yanayopitisha mwangaza wa kutosha na hewa, wanafunzi wa rika tofauti wako darasani humo wakisoma kwa umakini na wengine wakiwa wanafikiria kwa undani.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika meza ya duara wakiwa wamefungua vitabu vyao pamoja na madaktari juu ya meza wakiendelea kujisomea kwa ukimya huku mwanafunzi wa kike akiwa ametabasamu kwa furaha.

Kijana wa kiume akiwa anapiga picha ya furaha ikimuonesha anapokea cheti cha kuhitimu mafunzo maalumu, aliyokuwa anayachukua chuoni hapo; anachokabidhiwa na mwalimu wake.

Kundi la wanawake na wanaume wamekaa kwenye eneo la nje, kwenye meza iliyotandikwa vizuri na kitenge. Wameweka madaftari pamoja na kompyuta mpakato mezani, wakionesha juhudi za kushirikiana kwenye kujadili mambo tofautitofauti.

Ndani ya darasa kubwa lililojengwa kwa miundombinu ya kisasa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wako darasni humo; wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kikundi maalum cha watu wazima wameketi ndani ya darasa wakiwa wanajadili mada mbalimbali na kuchagua hoja za kila mmojawapo ili waweze kuongezeana maarifa na utashi katika mambo mbalimbali.

Vijana watatu wamekaa katika kimbweta cha chuo. Kimbweta kipo katika mazingira yaliyotulia, wamekaa hapo wakiwa wanasoma kwa kutumia vitabu tofautitofauti pamoja na madaftari.

Vijana kwa watu wazima wako ndani ya darasa wakiwa wanajadiliana na kujisomea, huku wengine wamefungua kompyuta mpakato. Hali hii inaonesha dhahiri umuhimu wa elimu hata kwa rika la watu wazima.

Ndani yadarasa kubwa wanaume kwa vijaana wameketi kwa utulivu huku wote wakiwa wameinama chini wanaandika kwenye makaratasi maalumu ikiashiria nimitihani.

Kundi la wamama wenye wototo wadogo wameketi katika darasa, huku mwalimu aliyeshikilia vifaa mbalimbali amesimama mbele yao tayari kwa ajili ya kuwapa wamama hawa elimu mbalimbali.

Ndani ya darasa kundi maalumu la watu, wameketi darasani humo kwenye meza pamoja na viti, wanachora herufi na alama mbalimbali za kuwawezesha kujua kusoma na kutambua alama muhimu.

Kundi la wanaume wameketi ndani ya chumba maalumu wakiwa wamekaa katika hali ya mzunguko, na kuonyesha ni mjadala maalumu unaoendelea, tayari kwa ajili ya kuongezeana maarifa kila mmoja wao.

Ndani ya darasa wanawake wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo kwenye meza na viti vya mbao, wakiwa wanajifunza namna ya kusoma na kuandika ili waweze kupata maarifa.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba cha darasa huku wameinamia meza, juu ya meza hiyo kuna makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe, wanaume hawa wanatumia makaratasi haya kuandika mambo mbalimbali.

Katika darasa vijana wawili wakiume, wameketi wakiwa wameweka kitabu aina ya biblia mezani hapo, wakiwa wanabadilishana maarifa tofautitofauti ya dini.

Ndani ya darasani maalumu watu wa rika tofauti wa kike na wakiume wengine wamevalia barakoa wanajifunza kwa pamoja kutumia kompyuta inayowasaidia kusoma na kujifunza vitu tofautitofauti.

Katika darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti, wamekaa kwenye makundi wakiwa wanajadiliana kwa kina, na wanatumia madaftari pamoja na makaratasi makubwa ya rangi nyeupe yaliyoandikwa.

Ndani ya darasa mwanamke wa makamo amesimama katika ubao wenye rangi nyeusi akijifunza namna ya kuandika herufi mbalimbali kwa kutumia chaki, huku mwalimu anayemfundisha akiwa amesimama pembeni.

Ndani ya chumba maalumu cha darasa, kilichowekwa kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wako darasani humo, wakiwa wanatumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujisomea na kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri, vijana wa rika tofauti tofauti wamekaa darasani humo. Wakiwa wanasoma na kujipatia maarifa mbalimbali yanaowawezesha kwenye maisha yao ya kila siku.

Wanaume wawili wa makamo wamesimama katikati ya nyasi nzuri fupi za rangi ya kijani na penye miti mirefu, huku akielekezana kwa kutumia kitabu ili waweze kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume, wamekaa kwenye viti na meza za mbao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu anaowafundisha na kupita katikati yao.

Kijana wa kiume aliyehitimu masomo yake, anapokea cheti chake cha taaluma kinachodhibitisha kumaliza masomo hayo, kutoka kwa mwalimu wake aliyevalia suti nyeusi.

Kundi la vijana wa kiume wapo ndani ya darasa maalumu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anaowafundisha aliyekaa katikati yao. Darasa hili lina mpangilio mzuri wa vitabu pamoja na ubao uliopakwa rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi darasani wakiwa wanafurahia kwa kujadili pamoja, wanatumia vifaa kama kompyuta mpakato pamoja na vitabu kujadiliana maarifa tofauti tofauti.

Ndani ya darasa maalum wanafunzi wa kike na wa kiume wa rika tofauti, wamekaa wakiwa wamefungua vitabu na wengine wamefungua madaftari, wakiwa katika hali ya kujisomea na kujadili mada mbalimbali.

Watu wa rika tofauti wazee kwa vijana wameketi kwa kikundi katika eneo la wazi, wamevalia matisheti yenye rangi ya bluu, wote wakiwa wanajifunza na kupata maarifa.

Katika uwanja mkubwa, wenye miti mingi iliyo tegenyeza kivuri, wananchi walika tofauti tofauti, wamekaa chini ya vivuli hivyo, katika makundi, wakimskiliza kwa makini mwalimu aliye simama katika yao, anae wapa elimu juu ya jambo fulani.

Wanawake wa makamo tofauti tofauti wako shambani na bwana shamba wa kike anayewafundisha njia mbalimbali za kupata mazao mengi na yenye ubora.

Kundi kubwa la watu wako ndani ya darasa maalumu, lililopangiliwa vizuri viti vyenye rangi nyekundu, huku mmoja wa watu hawa akiwa amenyoosha mkono kuonesha anataka kuchangia hoja.